Mpimaji macho anamwangalia mgonjwa kwa makini akitumia mashine maalum ya kuchunguza jicho. Amevaa koti jeupe na anazingatia kwa umakini hali ya jicho la mgonjwa kwa usahi mkubwa.

Watu wamevaa barakoa na wamesimama kwenye foleni wakisubiri kupata sindano. Mmoja ameketi akichanjwa begani na muuguzi kwa uangalifu. Mazingira ni ya kiafya na watu wanafuata taratibu vizuri.

Madaktari wawili waliovaa mavazi maalum ya kujikinga wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani hospitalini wakiwa ndani ya chumba cha uangalizi maalum.

Mgonjwa amelazwa kitandani hospitalini . Mkono wake umefungwa kifaa cha kupima shinikizo la damu. Pembeni kuna mashine ya matibabu na vifaa vya kiafya vikiwa vimeunganishwa.

Madaktari wako kwenye chumba cha upasuaji wakimfanyia mgonjwa upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji na vifaa vya kujikinga wakifanya kazi kwa umakini na ushirikiano mkubwa.

Madaktari wako kwenye chumba cha upasuaji wakimfanyia mgonjwa upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji na vifaa vya kujikinga, wakifanya kazi kwa umakini na ushirikiano mkubwa.

Madaktari wako kwenye chumba cha upasuaji wakimfanyia mgonjwa upasuaji. Wamevaa mavazi maalum ya upasuaji na vifaa vya kujikinga, wakifanya kazi kwa umakini na ushirikiano mkubwa.

Mama na mtoto wake wako ndani ya chandarua cha mbu. Mama anacheza na mtoto kwa furaha wakitabasamu. Mazingira ni salama na yenye upendo wa mama kwa mwanawe.

Madaktari wawili waliovaa mavazi maalum ya kujikinga, wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani hospitalini, wakiwa ndani ya chumba cha uangalizi maalum.

Gari hili ni kliniki tembezi ya mpango wa Beyond Zero . Ni lori jeupe lililobadilishwa ndani kuwa kituo cha afya kinachosafiri. Ina picha ya daktari akimhudumia mama na mtoto. Alama ya msalaba ya huduma za afya upande wa juu. Ina madirisha mengi kwa ajili ya mwanga na uingizaji wa hewa.

Mwanamume akiwa na mavazi ya kuashiria ni mhudumu wa afya akizungumza na mwanamke mja mzito aliye mlangoni mwa yumba ya udongo. Wote wamevaa barakoa kujikinga.

Mwanamke anayetabasamu kwa furaha anaonesha meno yake meupe ya kuvutia, anashika upande mmoja wa mdomo wake juu kwa kidole huku uso wake uking'aa.

Mwanamke mwenye midomo mizuri na meno meupe anatabasamu kwa furaha, uso wake unangaa kwa mwangaza natabasamu lake linatoa hisia ya upole na uchangamfu.

Mkono wa daktari wa meno amevalia glovu nyeusi, mkono wake ukishikilia kifaa cha kioo kinachoangazia meno ya mgonjwa aliyefungua mdomo ili kurahisisha uchunguzi wa afya ya meno.

Daktrai yuko ndani ya chumba cha upasuaji. Mkono wake mmoja ukishika kifaa cha upasuaji. Vifaa vingine vimepangwa mezani kwa utaratibu. Mandhari inayo, inaonyesha maandalizi ya upasuaji. Hali ikiwa safi na yenye mwangaza, wa taa.

Mwanaume mwenye midomo mizuri na meno meupe anatabasamu kwa furaha. Uso wake unang'aa kwa mwangaza na tabasamu lake linatoa hisia ya upole na uchangamfu.

Mdomo wa mtu, wenye meno yaliyopinda yenye madoa ya manjano na dalili za matatizo ya fizi, au afya ya kinywa kwa ujumla.

Mwanamke mwenye mwanya kati ya meno yake anaye tabasamu kwa furaha. Meno yake ni meupe sana na yanang'aa. Uso wake unaangaza na anaonekana mwenye furaha nakujiamini.

Daktari wa meno, akiwa na msaidizi wake, katika shughuli ya kurekebisha meno. Wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani mdomo wake ukiwa wazi kabisa kwa matibabu.

Daktari wa meno ameshika kifaa kinachofanana na kioo kidogo. Anakielekeza ndani ya mdomo wa mgonjwa ili kukagua meno yake. Mgonjwa amefungua mdomo kabisa kwa ukaguzi.

Mtu akiwa kwenye kliniki ya meno akifanyiwa uchunguzi au matibabu ya meno. Daktari wa meno amevaa glovu za bluu na anatumia kifaa kwenye fizi.

Daktari wa meno amevaa barakoa na koti jeupe. Anamhudumia mgonjwa aliye kwenye kiti cha matibabu akitumia vifaa vya udaktari kuangalia na kutibu meno yake kwa umakini.

Daktari wa meno akiwa na msaidizi wake, katikati ya shughuli ya kurekebisha meno. Wote wamevaa mavazi sahihi ya kitabibu. Mgonjwa amelala kitandani mdomo wake wazi kabisa kwa matibabu.

Mdomo wa mtu ambaye amewekewa kifaa cha kufungua. Meno ya juu na ya chini hayajapangika vizuri. Baadhi yakiwa hayapo kabisa kama jino la mbele la chini la pembeni kushoto na la kulia.

Mkono wa daktari wa meno umeshika kifaa maalum cha kuchimba meno kikiwa na umbo la penseli na ncha iliyozunguka. Kifaa kiko tayari kutumika.

Daktari wa meno ameshika kifaa kinachofanana na makasi akielekeza kwa mdomo wa mgonjwa ulio wazi na meno meupe yake. Daktari yupo makini akijiandaa kufanya uchunguzi au kutoa jino kwa uangalifu.

Mzimamoto amesimama mbale ya magari mekundu ya kuzima moto. Amevaa mavazi kamili ya kazi yake ikiwa ni pamoja na kofia, koti la kinga, glovu na mabuti akiwa tayari kukabiliana na dharura yoyote.

Watu wanatembea kwenye maji ya mafuriko yenye rangi ya udongo. Baadhi yao wamevaa mavazi ya shirika la msalaba mwekundu wakisaidia wakazi waliokwama. Mmoja anabeba beseni juu ya kichwa. Wengine wanabeba watoto.

Shamba kubwa la mahindi limepandwa kwa mpangilio mzuri mimea ya kijani kibichi ikitanda hadi mbali. Udongo umeandaliwa kwa uangalifu na mimea iko katika hali nzuri ya ukuaji. Anga ni safi. Mandhari yote ni ya juhudi kubwa ya kilimo cha kisasa na mazingira yenye rutuba.

Mtu ananawa mikono kwa kutumia maji yanayotoka kwenye mtungi uliowekwa juu ya kiti cha mbao, kama njia ya kuzingatia usafi na kuzuia magonjwa.

Mtu ananawa mikono kwa kutumia maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba akihakikisha usafi kwa kuosha vyema viganja na vidole chini ya mtirirko safi wa maji.

Shughuli ya upasuaji hospitalini. Madaktari wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ya rangi ya kijani na kofia ya kufunika nywele. Wanasimama karibu na meza ya upasuaji wakiwa makini. Taa kubwa juu yao zinazotumiwa kuangazia sehemu wanavyofanyia kazi. Mbele yao kuna skrini inayotumika kufuatilia kile kinachoendelea ndani ya mwili wa mgonjwa.

Maabara yenye vifaa vya kisayansi, kama darubini, na mitungi ya kemikali. Vifaa vimepangwa, juu ya meza, kwenye chumba safi, chenye mwanga wa kutosha wa dirishani.

Mtoto mchanga amelaza ndani ya mashine ya kipozezi hospitalini, huku mhudumu wa afya akiwa pembeni akimwangalia kwa uangalifu ili kuhakikisha mtoto anapata uangalizi maalum.

Vibandikizi ndani ya chumba cha hospitali. Chumba Kiko safi na kimepangwa vizuri vikiwa tayari kwa ajili ya kutunza watoto wachanga walio zaliwa kabla ya wakati au wenye mahitaji maalum.

Mashine ya kitabibu, ya kufuatilia hali ya mgonjwa. Ni ya kuashiria vipimo kama mapigo ya moyo, shinikizo la damu, kiwango cha oksigeni na kiwango cha kupumua.

Mashini ya kupima shinikizo la damu ya rangi ya kijivu imewekwa juu ya meza, ipo tayari kwa matumizi ya kiafya ikiwa na kifaa cha mkononi kando yake.

Mkono wa mtu unashikilia sindano inayochukua dawa kutoka kwenye chupa ya plastiki, ikiandaliwa kwa ajili ya chanjo au tiba katika mazingira ya hospitali au kliniki.

Mtoto mdogo amelala kitandani hospitalini. Uso wake unaonyesha udhaifu na bomba dogo limepitishwa kwenye pua yake kwa ajili ya oksijeni au dawa. Amefunikwa kwa shuka safi. Mandhari ya chumba ni utulivu.

Mpangilio wa hospitali ya meno. Kuna kitanda cha mgonjwa, mashine za matibabu ya meno na viti maalum vya daktari wa meno vilivyopangwa vizuri kwa matumizi.

Mwanaume mmoja amepiga magoti kanisani, kichwa chake kimeegemezwa kwenye kiti aliyokuwa amekalia kwa unyenyekevu wa maombi. Kandi yake, kuna biblia iliyofungwa na jonzi ya miwani imewekwa juu yake kwa utaratibu. Mandhari ya kanisa ni tulivu.

Miguu ya mtu ambayo ni machafu imefungwa kwa minyororo mikubwa ikimzuia kusonga au kutembea. Minyororo hiyo ni mizito, ishara ya kifungo au kizuizi kikubwa kwa uhuru wake.

Kisanduku kilichoandikwa Ibuprofen Tablets BP Effective Pain Relief , kikiwa na vidonge ishiri na nne. Kisanduku hicho ni cha rangi nyekundu na nyeupe. Ni dawa ya kupunguza maumivu kwa ufanisi.

Mtoto mchanga amelazwa hospitalini, akiwa kwenye chumba cha uangalizi maalum huku wahudumu wa afya wakimchunguza kwa kumpa huduma kwa kutumia vifaa vya kitabibu kwa uangalifu mkubwa.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Sindano inayochuja dawa kutoka kwenye chupa ya blue . Chupa yenyewe ina rangi ya blue iliyojaa ikiashiria ikiwa na dawa ya aina fulani labda chanjo au dawa ya kimatibabu. Mazingira ya picha yanaangazia umuhimu wa utunzaji wa afya, hasa katika muktadha wa huduma za matibabu za kisasa.

Mtoto anapewa chanjo ya matone ya mdomoni Mkono wa mtu mzima unashikilia kichwa cha mtoto huku mwingine akidodosha dawa kinywani. Hii ni hatua ya kinga dhidi ya magonjwa.

Mezani kuna vidonge vya rangi ya bluu na nyeupe. Karibu navyo kuna sindano safi iliyowekwa tayari pamoja na dawa ya kumiminika ndani ya chupa ndogo ikisubiri kuchukuliwa na sindano hiyo, dawa ya rangi nyeupe. Pembeni mna karatasi iliyoandikwa malaria.

Watoto wanne wameketi sakafuni kwa mduara wakiwa wameitazama kitabu chenye picha za kuvutia. Wanasoma kwa makini wengine wakionyesha picha kwa vidole. Uso wao umejaa furaha na umakinifu.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mtoto mdogo amelala kitandani hospitalini, akiwa na bandeji kichwani iliyofunika paji la uso. Uso wake una udhaifu na bomba ndogo limepitishwa kwenye pua yake kwa ajili ya oksijeni au dawa. Amefunikwa kwa shuka safi. Mandhari ya chumba ni tulivu.

Mtoto anapewa chanjo kwa matone ya dawa yanayowekwa mdomoni na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya kazi kuhakikisha kinga dhidi ya magonjwa hatari za utotoni.

Mwalimu aliyevaa barakoa, anasimama wanafunzi, waliopanga mstari mmoja baada ya mwingine, wakinawa mikono kwenye tanki lenye bomba la maji, yanayotiririka. Wanafunzi pia wamevaa barakoa.

Watu wengi wanasimama kwa mstari wanaosha mikono yao kwa maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba wakitumia sabuni kwa uangalifu kuhakikisha usafi na kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali kwa pamoja.

Duka la kuuza maji ya bomba, mwanaume akiwa na midumu ya manjano, anachota maji, aliyoyanunua. Midumu hiyo imepangwa chini, na maji yanajazwa kutoka kwenye bomba.

Wavu wa mpira wa vikapu uliofungwa kwenye nguzo ya chuma. Rangi za wavu ni nyekundu, nyeupe na buluu. Anga ni ya buluu kabisa.

Bondia aliyevaa glavu nyeusi za dondi akiwa ameshika mkono wake uliojeruhiwa na kujaa michipuko huku akiwa amevaa fulana nyeupe na kaptura bluu.

Mwanariadha ameketi kwenye njia ya kukimbilia, ameumia na ana maumivu makali. Anashika paja lake kwa mikono yote mawili, uso wake umejaa maumivu.

Mguu umevimba na kuwa na alama za wekundu na maumivu, ishara ya majereha au uvimbe unaoweza kusababishwa na kuumia au hali ya kiafya kama maambukizi.

Mguu wa binadamu ni mwekundu na umevimba. Ngozi una uvimbe mkubwa ishara ya maumivu. Mguu huu huenda unahitaji matibabu ya haraka.

Mwendesha baiskeli ailyekuwa akiendesha ameisimamisha na sasa ameshika mgongo wake kwa mkono mmoja kuashiria amechoka sana. Huenda ana maumivu au amepumzika baada ya safari ndefu.

Mwanamume ameketi huku akifunga bandeji kwenye mkono wake wa kulia ishara kwamba ameumia na anajihudumia au kujiandaa kupata matibabu ya jeraha hilo.

Mmea wa ndizi upo shambani. Umeota vizuri na majani yake mapana ya kijani yanapepea kwa upepo. Tunda la ndizi likining'inia bado halijaiva. Rangi yake ni ya kijani kibichi.

Miti mazuri ya maembe yamesimama shambani kwa ari ingawa hayana maembe kwa sasa, majani yake ya kijani yanangaa na kuonyesha afya njema na uzuri wa asili.

Shamba la mahindi limejaa mimea ya mahindi yaliyoiva yenye majani ya kijani kibichi na mahindi yaliyokomaa. Mahindi yako tayari kuvunwa yakiwa yamejaa na yamefungwa vizuri kwenye maganda.

Mti wa maparachichi umejaa matunda mabichi. Majani yake ni mengi na yenye rangi ya kijani kibichi na mwangaza wa jua unapita katikati ya matawi.